Watu ambao wamekuja kuchota maji ,kuna bidhaa ambazo ni mitugi wamekuja kubeba nayo. Hii ni baada ya kupotea kwa mvua kwa muda mrefu sana, kwa sababu mahali apa nimekauka sana.

Mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda hospitalini anaonekana kuwa na kukosewa nguvu mwilini. Daktari anamkagua mgonjwa huyu ili aweze kumtibu na kumpea dawa aweze kurejesha nguvu zake.

Mganga huyu ambaye watu wanaamini kwamba ukimpelekea shida zako anaweza kutatua. Anaonekana akiwa ameketi chini kwa sababu anafanya kazi yake akiwa ameketi chini. Anaambia watu kwamba utaleta vitu aina aina ili uweze kupata huduma yako.

Mama huyu ambaye ameshika sindano, anaonekana kwamba ni daktari anataka kumtibu mgonjwa baada ya kuugua kwa muda mrefu, anaangalia kipimo cha dawa ambazo ataweza kuitumia.

Daktari huyu ambaye amefunika mwili wake wote ,anaonekana kwamba amevaa barakoa kwenye pua yake huku amefunika kichwa chake ,anachagua madawa ambazo anaweza kuitumia kutibu mgonjwa na aweze kutupa zile ambazo haziwezi kutumika tena.

Madaktari wengi ambao wamejifunika miili zao, wakiwatibu wagonjwa ambao wako hapa, wanaonekana kwamba wanaihizi vibaya baada ya kuugua maradhi mingi ili wameamua kuangalia daktari ili wapate matibabu.

Daktari huyu anamhudumia mama huyu ambaye labda amekua mgonjwa kwa muda mrefu, anadugwa sindano ili aweze kupata nafuu na pia aweze kupewa dawa ambazo atakua anaendelea kuzitumia na aweze kupata nafuu haraka.

Mwanadada huyu ambaye anachota maji kutumia mitungi. Anaonekana kuwa na furaha sana hii labda ni kwa sababu maji haya ni safi sana. Hii ni kwamba wanadumisha usafi kwa kutumia maji hii kufanya usafi ya nyumba na pia kuosha nguo.

Watu wengi ambao wako hapa , huku kuna gari ambalo limechomeka labda gari hii lilikimbia kwa kasi sana likagongana na gari lingine sasa watu wamekuja kushuhudia ajali ambazo imetokea hapa .

Maji mingi ambazo zimetapakaa hapa, hii ni baada ya mvua kunyesha kubwa. Kuna madhara ambazo zinaendelea hapa kwamba zimebomoa miti mingi ambazo zilikuwa zimepanda huku watu wengi wamekuja kujionea jinsi ambazo mvua imeleta madhara mingi hapa.

Watu hawa ambao wanavuka maji mingi sana wanatumia meli, wanabeba bidhaa zao kwa kutoka mahali moja hadi kwingine, hii ni baada ya kunyesha mvua kubwa sana.

Mama huyu ambaye amevaa glovu kwenye mikono yake ameshika mtoto mchanga, hii ni baada ya kujifungua ili aweze kumtibu mama wa mtoto huyu haziwezi kupata ugonjwa.

Mama huyu ambaye amemshika mtoto wake huku daktari akimwekea mtoto dawa kupitia kwa mdomo ili mtoto asiambukizwe magonjwa ambazo zinaweza mwadhiri mwili wake.

Mwanaume huyu mmoja ambaye ameketi chini uku wamama wawili ambao wamefunika pua zao kwenye barakoa wanamwongelesha mwanaume huyu na kupimwa iwapo anaugua ugonjwa wowote aweze kupewa dawa.

Watu hawa wanaonekana wamevaa barakoa kwenye pua zao ili wasiambukizane magonjwa yanayopitia kwenye hewa. Wanaonekana kuinua mikono yao juu, hii ni baada labda walikuwa wanaongelesha na wana ishara kwamba wamekubaliana na maneno hayo.

Daktari huyu anamwangalilia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda meno yake, labda ameumwa na meno kwa muda mrefu ili aweze kumpea dawa ata pia kumdunga sindano aweze kupona.

Watu hawa wako kwenye bwiwi la takataka, wanataka kufanya usafi. Ina maana kwamba watu hawa wanapenda usafi na wanazingatia usafi wa mazingira kwa sababu wamefunika pua zao kwa barakoa kwa sababu labda kuna vitu ambazo zinanuka.

Mgonjwa huyu ambaye ameketi chini uku ameangalia juu, daktari akiwa anaangalia midomo yake labda meno yake umekuwa na shida ili aweze kupewa dawa na akiwa na matumaini kwamba ataweza kupata nafuu.

Wagonjwa ambao wameketi hapa huku wamefunika pua zao kwa barakoa ili wasiambukizane magonjwa kupitia hewa. Huku madaktari wakimdunga wagonjwa hawa waweze kupona kutokana na ugonjwa ambao wameshika.

Mgonjwa huyu ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitalini, huku daktari akimsaidia kuwekea mashine ambazo zinaleta hewa hadi kwenye pua. Wakona matumaini kwamba ataweza kupata nafuu baada ya kupewa dawa na hata pia, kudungwa sindano.

Mama huyu ambaye amemshika mtoto wake mchanga uku daktari huyu anampea dawa kupitia kwa mdomo ili aweze kutumia kukinga miili yake mtoto huyu anapoendelea kuwa mkubwa yasiambukizwe magonjwa mbalimbali zinavyomwadhiri afya yake.

Wanadada hawa wawili ambao mwingine amevaa glovu kwenye mikono yake, labda ni daktari. Wanaonekana kuwa na furaha kubwa sana kwa sababu labda wamekuwa na kupata nafuu. Wanafurahia kazi ya daktari huyu.

Mtu mmoja ambaye ameketi chini uku madaktari wawili wakimwangalia sikio labda imekuwa na shida ili aweze kudungwa sindano aweze kupona ama apewe ata dawa anachochukua nyumbani ya kumeza.

Mama ambaye ameketi chini uku amemshika mtoto wake mchanga uku daktari ambaye ameshika sindano anatoa dawa ili aweze kumdunga mama huyu, labda ameugua maradhi kwa muda mrefu ama anadungwa dawa ambazo zina mkinga mwili yake yasiambukizwe magonjwa.

Mama huyu ambaye ameshika mtoto wake mchanga huku mtoto mwingine ambaye bado ni mdogo akipewa dawa kupitia mdomo na daktari huyu ili aweze kujikinga kutokana na maradhi ambazo unaweza kumpata mtoto huyu.

Maji mingi ambazo zimetapakaa hapa. Watu na watoto wanaonekana wakiwa wamehangaika tena sana baada ya kunyesha mvua kubwa sana. Watu wanashika nyumba zao waweze kuona kama maji imeingia ndani.

Mgonjwa huyu ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitalini huku daktari ambaye amejifunika pua yake kwa barakoa anamwangalilia mdomo mgonjwa huyu labda amekuwa na shida kwa meno ili aweze kumpea dawa.

Watoto hawa wadogo wananawa mikono yao kutokana na maji . Hii ni baada ya watu wa usalama kuhakikisha kwamba watu wanafuata masharti ya usafi . Wananawa mikono baada ya kushika uchafu ama ata baada ya kutoka kwenye chooni .

Daktari ambaye anafunika pua yake kutumia barakoa, anaonekana akipima kipimo cha dawa ili aweze kumpelekea mgonjwa. Anaonekana kwamba kuna dawa mingi ambazo ziko kwenye meza, achague zile ambazo zitatumika.

Mama huyu ambaye anaosha mikono yake kwa kutumia maji safi anaonekana kwamba akona furaha sana baada ya kupata maji labda maji haya yalikuwa yamepotea kwa muda mrefu sana.

Mama moja ambaye ameketi chini huku akiwa amevaa barakoa kwenye pua lake anadungwa na daktari ili aweze kupona lbda ameugua maradhi kwa muda mrefu na tena aweze kupewa dawa na aweze kua na matumaini ya kupona.

Mwanadada huyu ambaye ameshika vitu hizi ambazo wasichana wanatumia wakiwa wale ambao wako miaka kumi na minane na kuenda juu. Wanatumia hili kudumisha usafi kwa miili Yao.

Maji mingi ambazo zinatiririka hapa . Huku kuna kijana mmoja ambaye anavukisha watu kuenda ng'ambo lingine kwa sababu hakuna njia ambazo wanaweza kutumia ila tu ni kuomba ruhusu kwa kijana huyu awavukishe.

Mama huyu ambaye amemshika mtoto wake mchanga ,huku daktari anamdunga mtoto huyu ili aweze kuekwa dawa ambazo zinamkinga mwili wake asiambukizwe magonjwa anapo endelea kuwa mkubwa.

Watu hawa wanasimama wakiwa wamevaa nguo nyeupe. Wanaonekana kwamba ni wakulima. Kuna watu ambao wanawafunza na kuwapea namna ambazo wanatumia ili mifugo yao ziongezeke na tena mimea yao ziongezeke kwa shambani.

Mama huyu ambaye anatumia maji kwa utaratibu uku akiosha mkono yake. Anamuonyesha kijana huyu mdogo jinsi ya kutumia maji kwa utaratibu na jinsi ya kuosha mikono.

Mama huyu ambaye amemshika mtoto wake mchanga uku daktari akimdunga kwa sindano ili aweze kujikinga kutokana na ugonjwa ambazo zinaweza mpata mtoto akiendelea kuwa mkubwa na tena aweze kutibu magonjwa ambazo labda imempata mtoto huyu.

Watu wengi ambao wamekuja na kupanga mitungi zao ili waweze kuchota maji kwa utaratibu bila migogoro wowote ule, kunaonekana kwamba mama huyu anachota maji yale ili aweke kichwa abebe aende nyumbani.

Mama huyu ambaye amemshika mtoto wake mchanga huku daktari akimpea dawa kupitia kwenye mdomo yake ili aweze kujikinga kutokana na maradhi ambazo zinaweza kumwambukizwa na watu wengine.

Hospitalini ambapo kuna kitanda cha mgonjwa kuna bidhaa mingi sana kama vile dawa za mgonjwa hapa ni mgonjwa analetwa akiwa ameumia ama amegonjeka ili aweze kupata matibabu.

Watu hawa wanaonekana kuchota maji, wamechimba shimo kubwa hadi wakapata maji, wanaonekana kuteseka kwamba kwa sababu wametumia nguvu kubwa sana ili waweze kupata maji haya, hii ni baada ya kupotea kwa mvua kwa muda mrefu.

Mgonjwa huyu ambaye amelala chini uku madaktari wakimpatia huduma na kumtibu. Wanaonekana kwamba wanapewa dawa ili waweze kupata nafuu na tena kupewa na kudungwa ili madawa wajikinge kwa kutokana na maradhi mengine.

Madaktari ambao wako hospitalini wanaonekana kumhudumia mgonjwa ambaye ameugua kwa muda mrefu. Wamefunika miili zao ili wasiambukizwe maradhi ambazo zinapitia kwenye hewa.

Mgonjwa ambaye ameketi chini akiwa amefungua mdomo wake huku daktari ambaye amevaa glovu anamuangalilia mgonjwa ili kuona kama kuna shida ili kumpa dawa ili aweze kupata nafuu.

Daktari huyu ambaye amevaa barakoa kwenye pua lake anaangalia kwenye mikroskopu macho za mwanadada ambaye ako hapa alafu amekuwa na tatizo ya macho yake, ili aweze kupewa dawa ambazo zitamponya.

Hospitalini ambako wagonjwa wawili huku mmoja amelala sana akiwa na mashine ambazo zimeekewa pua, mwingine ameketi anahaisi maumivu sana, anangoja daktari akuje ampee dawa ili aweze kuamini kwamba ataweza kupata nafuu mara moja.

Mama ambaye ameshika mtoto wake kwenye mikono anapewa chanjo na madkatari ili asiambukizwe magonjwa ambazo zinaweza kumpata mtoto akiendelea kuwa mkubwa, na tena anapewa zile dawa za kumkinga mwili wake.

Mama huyu ambaye ameketi chini huku akiwa amefunika pua lake kwenye barakoa ili wasiweze kuambukizana ugonjwa huku daktari akimdunga kwenye sindano mwili wake ili aweze kuweza kupata nafuu.

Dawa ambazo zimewekwa juu ya meza ambazo ni za kinga. Kuna sindano ambayo tena iko kando yao hii ina ishara kwamba kuna ugonjwa ambao madaktari wanataka kukinga iambukizwe watu wengi.

Mwanadada huyu ambaye amefunika pua lake kutumia barakoa, anaonekana kutengeneza barakoa mingi ili ziweze kusaidia watu. Wanakuja kununua na waweze kufunika tena mapua zao wasiambukizane maradhi ambazo zinapitia kwenye hewa.

Mgonjwa ambaye ako hospitalini anaonekana kuishiwa na nguvu kwa sababu kichwa yake imefungwa, labda ameumia hili daktari aweze ashughulikie apatie dawa ipasavyo.

Nyumba ambayo imebomoka. Watu ambao wanakuja kutafuta ili miili ambazo wanaweza peleka hospitalini wamekuja huku wamevalia helmeti kwenye kijwa chao.

Mama huyu ambaye ako hospitalini amelalia kitanda cha hospitalini, amejifungua, naninekana kuwa na furaha kwasababu mtoto wake bado ako hai, ameendelea kupata matibabu kutoka madaktari, na tena anapewa dawa.

Mwanaume mmoja ambaye ako na vitu zote kwenye meli hii ni baada ya labda nyumba yake imebomoka kutokana na mvua kubwa ambayo imenyesha. Anavukisha vitu zake kwenda ng'ambo zingine ambazo hakuna maji.

Mtu huyu ambaye amefunika mwili yake kila mahali anaonekana kunyunyizia dawa kwenye mimea yake ambazo labda imekuwa na wadudu wengi ambazo wanaweza kuuliwa na dawa hizi.

Mgonjwa huyu ambaye amelala kwenye kitanda ako hospitalini huku daktari ambaye ana angalia miguu ya mgonjwa huyu labda amepata shida ama amepta ajali kwenye miguu yake aweze kumpatia dawa na kumtibu.

Afisa huyu wa usafi amekusanya watu wengi ili aweze kuwaonyesha jinsi ya kufanya na kudumisha usafi kwenye choo ambazo ziko kwa nyumba. ameleta dawa ama ata zile sabuni ambazo watu wanatumia kusafisha choo

Madaktari hawa wawili ambao wamefunika pua zao kwenye barakoa huku wakimhudumia mgonjwa mmoja ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitalini. Ana matumaini kwamba ataweza kupata nafuu mara ipasavyo.

Maji mingi ambayo yametapakaa kila mahali hapa baada ya kunyesha mvua kubwa, magari pia yanaonekana kwamba yameangushwa na maji haya, watu wamekuja kushuhudia vile madhara ya maji imeleta.

Watu hapa wanakaa .Hii inammani kuwa wanaongelea vitu za maana sana. Hapa inaonekana kuwa ni shuleni labda wanafunzi wao wameanza kuwa na tabia mbaya wameweza kufanya hivyo ili warekebishe tabia zao.

Maji ambazo zimetapakaa kila mahali, hii ni baada ya mvua kubwa kunyesha na watu wakaanza kuhamia maeneo ambazo hakuna maji. Naona tena nyumba za hawa watu zimeweza kuzeeka sana.

Mama mmoja ambaye amemshika mtoto wake kwenye mikononi mwake huku daktari ambaye ameshika sindano anataka kumdunga mtoto huyu ili awapee dawa ambazo zitamkinga mwili wake yasipate maradhi mtoto huyu anapoelekea ama kuwa mkubwa kila siku.

Mama huyu ambaye ako na mtoto wake huku kwenye mgongo wake anabeba maji kwenye kibuyu. Anaonekana kwamba amechoka sana baada ya muda mrefu akiwa anatembea kutafuta chakula cha watoto wake.

Ngamia huyu ambaye amelala kwenye chini anaonekana kuwa ako na njaa sana baada ya kutembea kwa muda mrefu bila kupata maji ama mwenyewe amempoteza.

Mzike wengi ambao wanaonekana wamevamia mimea za wakulima hii ni baada ya kwamba wamekosa chakula chao kwa mahali walikuwa wako, sasa wameamua kukuja kutafuta chakula kwa mahali pengine.

Wanafunzi wengi ambao wako darasani huku wakiwa wameketi chini. Mmoja wao ako mbeleni, akiwakilisha wenzake na kufunza jinsi ya kufanya masomo, huku mwalimu wao ako kando akiangalia vile anafunza wenzake.

Kijana ambaye anaonekana kwamba anahisi uchungu wa mwili wake. Hii ni baada ya kuenda hospitalini ili daktari huyu aweze kumfanya utafiti na aweze kujua anaugua ugonjwa gani aweze kupewa dawa zake huku daktari akiandika kwenye kitabu chake maandishi.

Daktari ambaye anaangalia maskio ya mwanadada huyu, labda amekuwa na shida la maskio kwa muda mrefu, akaamua kukuja kumletea daktari ili aweze kupewa dawa ambazo zinamfanya aweze kupona.

Mama ambaye ameshika mtoto wake mchanga labda anaugua maradhi ule ameleta hospitalini ili aweze kuhudumiwa na daktari apewe dawa na kudungwa sindano. ipasavyo.

Mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda, huku daktari anaangalia miguu yake labda imekuwa na shida kwa muda mrefu ili aweze kupata uponyaji wake ule na aweze kutembea kila wakati kama watu wengine.

Watoto wadogo ambao wana furaha sana. Wanaonekana kwamba wako na furaha kwa sababu walikuwa wancheza. wameonyesha mikono yao ambazo matope simejaa, labda wamekuwa wakirukia kwenye matobe.

Ng'ombe huyu anaonekana amekufa baada ya kukosa chakula, ama alikosa maji, kuna watu wamekuja kumqagalia kama bado yuko hai, lakini anaonekana kwamba wameshaarudi kwasababu wameshaajua kwamba hayupo tena.

Mgonjwa huyu ambaye amelala hapa chini huku amefungua mdomo yake madaktari wanamwangalia mdomo wake ili aweze kumpatia dawa zinazofaa na tena aweze kutolewa meno iwapo kuna kile ambacho kina muuma.

Madawa za miti shamba ambazo watu uamini kwamba ukiwa mgonjwa unaweza kula na unaweza kupata nafuu. Kuna mtu ambaye ameleta hapa unaonekana kwamba ni mganga kwa sababu ako na madawa mingi sana.

Mama huyu ambaye amemshika mtoto wake huku mtoto akilia sana kwa uchungu, baada ya kudungwa shindano na daktari huyu ambaye anamdunga ili aweze kupata nafuu baada ya kuugua maradhi.

Mgonjwa huyu ambaye amelala kwenye hospitalini kitandani huku daktari ambaye amevaa glovu kwenye mkono yake anamwangalia mdomo ya mwanadada huyu labda amekuwa na shida ya meno ili aweze kupewa dawa zake.

Daktari ambaye anamdunga mkono magonjwa wake ili aweze kupata nafuu, uku magonjwa ambaye ameketi amefunika pua yake kwenye barakoa ili asiweze kuabukizwa marathi yanayo pitia kwenye hewani.

Mama huyu ambaye amefunika uso wake kwenye nguo ambazo ni nyeusi anaonekana kutembea sehemu hapa ambalo limekauka. Hii ina ishara kwamba mvua imepotea kwa muda mrefu kwa sehemu hapa, labda anafuta chakula cha watoto wake kwa sababu hakuna mimea kwenye shamba.

Dawa mingi ambazo ziko kwenye meza juu . Kuna sindano tena ambalo linatumika kudunga mtu kwa dawa hizi . Kuna barakoa ambalo tena liko kwenye meza juu daktari anatumia kufunika pua zake .

Mgonjwa ambaye ako hospitalini akiwa ameketi chini uku daktari anamwangalia mgonjwa huyu iwapo akona matatizo lolote. Daktari huyu anaonekana kuwa na furaha sana labda baada ya mgonjwa wake kupata nafuu.

Madaktari ambao wako hospitalini, wakimshughulikia mtoto huyu ambaye amelala kwenye kitanda, labda amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu ili aweze kupewa dawa na aweze kupata nafuu.

Daktari huyu anaangalia uso wa mgonjwa wake, labda amekuwa na shida ama tatizo la uso. Amekuja kumwangalia iwapo ni macho iko na tatizo ili aweze kumpa dawa ambazo zinamwezesha mgonjwa huyu aweze kupata nafuu.

Madaktari ambao wako kwenye hospitalini . Wamejifunika miili yao kila mahali huku kuna mgonjwa ambaye anaangaliwa iwapo alipata ajali ili aweze kutibiwa na madaktari hawa,

Watu wengi ambao wameketi chini wakiwa wamevaa barakoa kwenye pua zao ili wasiambukizane maradhi huku madaktari wengine wanawadunga hawa watu ili kuwapea dawa ambazo zinatumika kukinga mwili zao kutokana na mgonjwa ambazo zinaweza wapata.

Lori kubwa ambacho linatumika ili kubeba uchafu unao toka kwenye chooni ili waeze bado kutumia choo labda iwapo imejaa wanapeleka iende mashambali kwenye wanakulima wanatumia kama mbolea.

Daktari ambaye anaandika kitabu huku kuna kijana mmoja ambaye ameketi kando yake, anamsaidia kijana huyu hili aweze kupata matibabu kwa sababu ameugua kwa mrefu sana.